Mhudumu wa afya mwanamke akiwa amevalia koti jeupe na kitambaa cha kijani kichwani, anamchunguza mtoto aliyepakatwa na mamaye. Mama huyu ameshika mtoto huyo kichwa, huku amevalia sweta ya rangi ya samawati. Walinzi hawa wawili wameinama chini kumwangalia mtoto.

Muuguzi mwanamke mwenye miwani amevaa sare ya nyeupe na nyekundu akimwangalia mtoto. Mzazi aliyevaa sweta yenye rangi ya waridi amembeba mtoto ambaye anaonekana akiwekewa dawa mdomoni. Wote wako ndani ya chumba cha matibabu.

Wanawake wawili wanachota maji kwenye kisima. Mmoja anashikilia mtungi wa rangi ya manjano na mwingine ameshikilia bakuli la chuma. Kisima kimechimbwa chini na kinaonekana kuwa na maji mengi. Eneo hilo linamiamba mingi na linaonekana kuwa kame.

Watoto wawili wanatazama chini wakiwa wanasafisha mikono yao kwenye beseni la maji. Beseni la maji la rangi nyekundu limewekwa kwenye msimamo wa chuma. Maji yanatiririka chini nyuma yao kuna jengo kubwa.

Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la ajali ambapo lori linawaka moto kuna moshi mingi mweusi na miale mikubwa ya moto inayotoka kwenye lori. Watu wanatazama tukio hilo kwa mshangao wengine wakiwa wamebeba pikipiki zao. Ardhi ina nyasi fupi huku lori likiwa liko kwenye barabara ya vumbi, mmoja wa wanaume mwenye shati nyeupe anatazama mbele.

Mtu wa huduma wa afya, amevaa sare nyeupe na samawati akimhudumia mwanamke huku akimchunguza kidole chake kwa kifaa kidogo cha rangi ya waridi mwanamke huyo amevaa nguo yenye maua ya machungwa, watu wengine wametulia nyuma yao wakisubiri.

Mtu mmoja aliyevaa shati ya kijivu na suruali ya samawati amesimama akitazama bango kubwa jeupe lililofungwa katikati ya miti miwili bango hilo lina maandishi mekundu kwa herufi kubwa yanayotangaza huduma mbalimbali mtu huyo amevalia kofia na anashikilia fimbo, eneo hilo lina nyasi na ukuta kubwa wenye rangi ya samawati.

Chupa cha waridi iliyo na kifuniko cha rangi sawa. Bidhaa hiyo inaitwa folic acid and iron , inauzwa chini ya chapa SHE NEED. Maandishi yenye lebo inaonyesha kuwa inasaidia kuongeza nguvu, kuboresha ngozi, nywele, kucha na kusaidia ukuzaji wa mtoto.

Wanawake watatu wazee wameketi nje wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye madoa ndoa kama ya chui. Mmoja wao anashika majani machache, wametulia kwenye viti. Nyuma yao kuna mimea ya michanga na nyumba ndogo. Wote wamevalia vitambaa kichwani.

Barabara imejaa maji na watu wanatembea kando ya mafuriko. Gari la wagonjwa lenye taa la samawati na nyekundu linaonekana mbele. Barabarani pia kuna magari mengi na pikipiki. Mwanaume mmoja anasukuma troli ndogo akipitia maji mingi.

Daktari mtaaluma wa macho anapima mwanamke. Wote wameketi wakiwa wanakabiliana na mashine ya uchunguzi wa macho. Daktari amevaa shati nyeupe, mwanamke amevaa shati nyeusi, hali ya chumba inaonekana kuwa tulivu.

Timu ya uokoaji wakiwa wamevalia Kofia ngumu za manjano na mavazi meusi wamesimama karibu na jengo lililobomoka. Uchafu na vifuzi vya saruji vuInaonekana, vikionyesha uharibifu mkubwa. Wafanyikazi wanaonekana wakichunguza eneo hilo la kasa, wengine wanapanda juu ya rundo la vifusi.

Katika chumba cha matibabu ya meno daktari wawili wote waliovalia sare ya samawati na barakoa wameonekana, mmoja amesimama akishikilia kifaa chenye mwanga ndani ya mdomo wa mteja, daktari mwingine anashika kidole cha gumba juu akitabasamu nyuma ya barakoa. Mteja anashikilia kile kinachoonekana kwa kitambaa cha zambarau.

Wafanyikazi wa afya wawili waliovaa barakoa ya samawati na koti nyeupe wanampima mwanaume, mwanaume huyu amevalia shati ya kijani kibichi na anaonekana akitabasamu. Nyuma yao kuna kabati lenye faili.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa koti nyeupe na barakoa yenye rangi ya samawati wamekaa kwenye mashine ya kushona. Mwanamke aliyekaribu anashona kitambaa cha samawati kwa makini. Mwanamke mwingine huko nyuma kidogo anaendelea na kazi yake.

Mama mchanga akiwa na nywele zilizofungwa nyuma, amekaa kitandani na kumbeba mtoto. Amemshika mtoto huyo kwa upendo na kichwa chake kimefunikwa na kofia nyeupe. Mama amevaa shati la hospitali akitabasamu kwa furaha.

Wataalamu wawili wa afya, mmoja mwanamke aliyevaa shati ya samawati na glavu nyeupe na mwanaume aliyevaa shati nyeupe, wanamchunguza mwanaume mmoja aliye na koti ya manjano sikio. Mandhari ya nyuma yana kitambaa cheupe na samawati. Hili linaweza kuwa tamasha la afya labda linaangazia masikio.

Wataalamu wawili wamevalia mavazi meupe ya kinga na glavu za samawati wanafanya usafi ndani ya jengo. Mtaalamu mmoja anatumia dawa ya kunyunyizia na yule mwengine anafuta sehemu ya kaunta kwa kitambaa 𝑐ℎa manjano. Kazi hii inafanyika katika njia ya ukumbi karibu na viti vya wageni.

Afisa wa afya amevaa koti nyeupe na barakoa ya samawati, akijitayarisha kutoa chanjo anashika chupa ndogo ya dawa kwa mkono moja na sindano kwa mkono mwingine akivuta dawa kutoka kwenye chupa watu wengine wamesimama nyuma wakisubiri kwa uvumilivu.

Mwanaume akiwa amevalia bandeji kwenye mkono na kichwa amelala juu ya kitanda cha matibabu ndani ya chumba kilicho na kuta zenye rangi ya nyeupe na samawati ametulia na macho yamefunikwa kuna kifaa cha kupima shinikizo kwenye ukuta nyuma.

Mtu labda mwanaume mwenye ngozi nyeusi na shati ya kijivu anashikilia chupa ya dawa na vidonge vyake. Vidonge vitatu vyenye rangi ya dhahabu vimetua kwa kiganja vyake navyo vingine vinaonekana vikiwa ndani ya chupa.

Watu wanne wamesimama inje katika eneo lenye miti na udongo, mtu mmoja ananawa mkono kwenye kituo kidogo. Kila mmojawao amevaa barakoa yenye rangi ya samawati na kijani, mtu mwingine anashika sabuni akisaidia anayenawa.

Chupa ndogo ya kioo, ya chanjo iliyo na kofia samawati juu yake. Lebo ya chupa inaonyesha kuwa chanjo hiyo ni ya Measle, Mumps, Rubella Virus Vaccine na imeandikwa MMR 11. Imetengenezwa na kampuni ya Merc. Nyuma kuna sanduku nyeupe la chanjo, ikionyesha jina la chanjo na mtengenezaji.

Chupa ndogo za dawa za kioo zilizojazwa chanjo zikiwemo za MMR. Baadhi ya chupa zimeandikwa single dose na zina kofia za fedha au samawati. Sindano na vifaa vingine vya matibabu pia vimepangwa karibu na chupa kuashiria mazingira ya kliniki ama hospitali.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanatibu mgonjwa. Daktari anatumia kifaa chenye mwanga wa samawati ndani ya kinywa. Msaidizi ameshikilia chombo kingine cha matibabu. Wote wamevalia barakoa na glavu na miwani ya kujikinga.

Mtu ameshikilia mkusanyiko, labda ya dawa zikiwemo vidonge vya njano na hudhurungi, vilivyowekwa kwenye mfuko ya plastiki. Pia kuna mifuko miwili yenye unga ya rangi ya hudhurungi na nyeupe, pamoja na chupa moja ya dawa ya plastiki. Mikono inaonekana ikishikilia vitu hivi vyote kwa makini.

Wataalum wanne wamevalia mavazi meupe ya kinga na glavu nyekundu. Mmoja wao ananyunyizia maji kwenye kitu kilichofunikwa na shuka. Wengine wamesimama kwa utulivu wakitazama, inaonekana kuwa ni sehemu ya maandalizi ya dharura ama mchakato wa usafi.

Mwanamke mwenye ujauzito amelala chali juu ya mkeka wenye rangi ya manjano. Mtu mwingine anamguza tumbo lake kwa upole akifanya ukaguzi wa jadi. Anavalia nguo za rangi tofauti na mazingira yote yanaonekana tulivu na shwari.

Meza ina vifaa vya matibabu ikiwemo chupa na sindano. Chupa moja ina lebo yenye maandishi, Yellow Fever Vaccination. Zipo chupa nyingine nyuma, huku zikiwa zimejaa kiyowevu cha rangi tofauti. Barakoa ya matibabu na chupa zisizo na kitu pia zinaonekana karibu.

Daktari amevaa koti nyeupe la maabara huku akichunguza macho ya mwanaume aliyevalia shati nyeupe akiegemea kifaa cha matibabu. Daktari anatabasamu huku akitumia mashine akionyesha uhusiano mzuri. Sanduku la lensi za kujaribu linaonekana mezani.

Kasha nyeupe lenye maandishi ya samawati iliyoandikwa Azomax mia tano na Zipromycin liko wazi, ndani kuna vidonge sita vyeupe, maelezo mengi juu ya kasha yanaonyesha kuwa dawa ni ya kuzuia maambukizi ya magonjwa.

watu watano waliovaa suti nyeupe ya kujikinga wamezunguka gari la pickup wengine wakiwa wamebeba dawa za kunyunyuzia kwenye container za samawati, kwenye gari hilo kuna mwili ulio funikwa kwa kitaa nyeupe, hii inashiriki shughuli ya upakuaji wa mwili, watu hao wanajitahidi kufanya kazi kwa tahadhari.

Kuna bidhaa kadhaa za asili kwenye meza nyeupe zikiwemo chupa tatu zenye rangi ya hudhurungi na zambarau na kofia za kijani. Kila chupa kimeandikwa, Mtiki na Nguvu za Kiume. Kando kuna vyombo viwili vya kijani na kofia nyeupe vilivyoandikwa, Mkoko na Chukari ya Nguvu. Bidhaa zote zimepangwa kwa uangalifu.

Afisa wa afya aliyevaa miwani ya zambarau, amevaa sare ya manjano na samawati, akimsaidia mama mwenye mtoto mchanga. Mama na afisa huyu wamevalia barakoa usoni, mtoto amewekwa kwenye mto mdogo. Afisa anachunguza kitu kwenye mkono wa mtoto huyu.

Barabara limejaa maji mengi labda kufuatia mvua mkubwa. Gari la rangi ya samawati na bajaji kadhaa vinasonga kwa shida kwenye mafuriko hayo. Kando ya njia kuna ukuta mrefu wa zege. Kwa mbali watu wanatumia miavuli kujikinga kuashiria bado mvua inanyesha.

Daktari aliyevalia kofia nyeusi na fulana nyeusi, anamuekea mtoto dawa mdomoni. Kuna mwanaume aliyevaa shati jekundu na kofia ya manjano na mwanamke kando yake, wanamuangalia mtoto kwa makini. Watu wengine kadhaa wanashuhudia tukio hili wakiwemo waliovalia fulana za njano.

Daktari akiwa amevaa koti jeupe anazungumza na mgonjwa mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya machungwa, daktari ana taa kichwani na ameketi kwenye dawati mkono yake imeinuliwa juu akiwa anatoa maelezo wengine nyuma yao wakisubiri huduma ama kupeana huduma.

Mafumbo kadhaa ya taulo za kujisitiri zimefungwa pamoja na bendi nyeupe zimepangwa kwa uangalifu. Baadhi ya pakiti ni za samawati na nyengine nyekundu zikiwa na nembo tofauti. Mtu anayezishika vifurushi hivi ana kucha zilizopambwa.

Mwanaume amevalia vazi ya kinga yenye rangi ya kijani na kofia ya kijivu. Ananawa mikono nje kwenye sink . Inaonekana akitoa sabuni kutoka kwenye mashine. Ameshikilia mkononi kikombe au kitambaa. Hali hii inaonyesha juhudi za kudumisha usafi.

Muuguzi mwanamke amevaa nguo za upasuaji na stethoskopu ya kijani kibichi na miwani. Anafanya kazi na mgonjwa aliyelala katika kitanda cha magurudumu. Mgonjwa amefunikwa gubigubi kwa kitambaa nyeupe yenye nyota. Monita inaonyesha grafu inayokaa juu ya dawati karibu na kitanda. Dirisha la nyuma linaonekana.

Daktari wa meno mwanamke aliyevalia koti jeupe, barakoa na glavu anamhudumia mwanamke aliyelala kitandani akiwa amevaa nguo ya rangi ya waridi. Katika mandhari ya nyuma kuna bango kubwa lenye maandishi, Free Dental ikionyesha huduma za afya.

Mwanamke aliyevaa miwani, barakoa ya samawati na shati ya manjano anazungumza na mwanamke mwingine aliyebeba mtoto. Wameketi karibu na meza ndogo ndani ya hema. Mwanamke aliye na mtoto anaonekana kusikiliza kwa makini.

Daktari mwanaume aliyevaa koti nyeupe anachunguza mkono wa mwanamke aliyeketi na kujizungushia kitambaa shingoni. Anaonekana kumwangalia daktari kwa makini. Wako kwenye chumba cha matibabu chenye kuta nyeupe na dawati la uchunguzi.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe, miwani, barakoa na suruali yenye rangi ya kijivu anatumia kifaa cha kunyunyuzia, ananyunyuzia dawa kwenye eneo lenye rundo la vitu kuna vifaa na bidhaa zilizofunikwa na matambara yenye rangi tofauti kama vile nyeusi na samawati.

Muuguzi amevalia koti yenye rangi ya samawati na nyeupe. Anatoa sindano kwa mgonjwa wa kiume ambaye amevaa barakoa ya samawati na shati yenye rangi kijani kibichi, aliyeketi kwenye kiti. Muuguzi anachanja kwenye bega la mgonjwa akishika pamba kwa mkono mwingine.

Mkono wa mtu mzima unashikilia kidole cha mtoto na kuweka alama ya wino kwa kutumia kalamu maalum. Mtoto amevaa sweta jekundu lenye pindu jeupe na jeusi. Kitendo hiki kinafanana na kile kinachofanywa wa kura, kampeni au chanjo, kuashiria mtu amehudumiwa.

Nyumba dogo iliyojengwa kutumia mawe iko kwenye eneo la udongo, nyumba hii ina paa ya chuma na milango miwili yenye rangi ya samawati. Kando yake kuna mfumo wa maji wenye matofali na tanki la kuhifadhi maji. Ardhi inayozunguka ina nyasi na mimea nyingi.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na samawati akiwa na stethoscope , anahudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mama aliyevaa hijabu ya manjano. Mwanamke huyo anatazama muuguzi kwa umakini mkubwa. Wanafanya shughuli ya matibabu ndani ya chumba kilicho na rangi ya zambarau.

Barabara iliyofurika maji yenye rangi ya kahawia na magari yamekwama. Mtu aliyepanda pikipiki anajaribu kuvuka katikati ya maji. Mwengine upande wa kushoto analivuruta pikipiki yake ya rangi ya samawati. Gari jeupe limezungukwa na maji na watu wengine uko nyuma wanaonekana.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa yanye rangi ya samawati na glovu. Anamchunguza mgonjwa aliyelazwa katika kiti maalum cha matibabu ya meno. Kuna vifaa vingi vya kisasa vya matibabu ya meno kama vile taa, skrini na kompyuta.

Mkono uliovalia glavu yenye rangi nyeupe unashika sindano na chupa ya chanjo, chupa hio imeandikwa maneno vaccine na sindano imejaza kiowevu, ni mazingira ya matibabu inaonyesha umuhimu wa afya. Rangi ya nyuma ni ya samawati iliyokolea.

Mwanamume mmoja ananyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Anavalia vazi la kinga la samawati, barakoa na glavu nyekundu za ulinzi. Mkulima amebeba tanki ya manjano mgongoni. Mazingira ya nje yana mimea mingi.

Afisa wa polisi na maafisa wa serikali wamesimama nje wakiwa wamevalia barakoa ya rangi ya samawati, mmoja wao amevaa sare ya bluu na mwengine amevaa koti la rangi ya waridi, wote wanashika karatasi, mbele yao kuna magunia mengi meupe yenye maandishi, wengine wanatazama kamera.

Kundi la wanafunzi wengine wakiwa wamevalia makoti meupe wamekusanyika nje. Mwalimu anaonekana akitoa maelezo karibu na kifaa cha samawati, wanafunzi wengine wanawasikiliza kwa makini mandharii ya nyuma ina nyumba ya udongo na miti.

Nyumba ndogo ya kitamaduni iliyoezekwa kwa nyasi na yenye rangi ya udhurungi ipo katikati ya eneo yenye kame , nguo ya machungwa ipo katika vichaka vya miba, kipo kipande cha plastiki cha manjano. Mandhari ya nyuma yana nyasi kidogo na miti michache.

Madaktari wawili wa meno wanatumia viombo tofauti kumhudumia mgonjwa. Mmoja wao amevaa koti ya buluu na mwingine amevalia koti nyeupe. Wote wakiwa na miwani na barakoa. Mgonjwa amevalia nguo ya zambarau na amefunikwa kwa kitambaa cha samawati wote wanaonekana wako makini.

barabara iliyoaribika labda kwa mafuriko, kundi la watu limesimama pembeni wakitazama sehemu iliyomezwa na maji, njia hio imekatika kabisa ,maji yenye matope yanatiririka ,mandari ya njee ina mimea michache ,na ardhi yenye mchanga ya rangi ya hudhurungi.

Ardhi kame iliyojaa miamba mingi na mawe ikionyesha mazingira yenye ukame. Miti michache mikavu isiyo na majani inasimama katikati ya eneo hilo, rangi za udongo na mawe ni za hudhurungi na nyeusi na mlima unaonekana kwa umbali.

Daktari wa meno amevaa nguo nyeupe na barakoa akimfariji mtoto mdogo aliyepakatwa na mamaye, daktari anamchezesha mtoto huyo. Chumba kina vifaa vya matibabu vya meno kama vile kiti cha matibabu na taa, inje dirisha linaonyesha mwanga.

Daktari wa meno amevaa nguo za upasuaji na barakoa yenye rangi ya samawati akichunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa huyo ameketi kwenye kiti maalum cha meno na amevalia taulo ya samawati hili linaonyesha upekuzi au matibabu ya meno.

Daktari mwanamke aliyevalia sare ya rangi ya dhahabu na barakoa yenye rangi ya samawati anatoa sindano au kumdunga kwenye mkono mwanaume aliyeketi akimwangalia daktari, wanafanya shughuli ya matibabu ndani ya chumba kinachofanana na kliniki.

Vyombo vyenye umbo wa mviringo vimetawanyika juu ya zulia nyekundu. Vinaonekana kuchakaa na vimefunikwa na nyavu ya kijivu, karibu navyo nguo zilizokunjamana za rangi tofauti zimelala. Upande wa kulia chini kioo kidogo kimetupwa.

Mwanamke amevaa gauni la hospitali la samawati, ameketi kwenye kiti akimshika mtoto mchanga mikononi mwake. Mtoto amefungwa blanketi laini la rangi nyeupe. Nyuma yao, vifaa vya matibabu vinangaa vikiashiria wadi ya hospitali.

Mtaalamu amevalia suti nyeupe ya kujikinga na mask nyeusi usoni, akiwa na glavu za kijani. Ananyunyizia dawa kwenye eneo la jikoni karibu na sinki. Ukuta wa matofali y enye rangi ya hudhurungi unaonekana nyuma. Inaashiria shughuli ya kudhibiti wadudu au usafi maalum.

Mwanamke aliyevaa kitambaa na nguo nyeusi ameketi kwenye kiti akimwelekea mtoa huduma wa afya ambaye amevaa sare nyekundu na nyeupe. Kuna dawa mezani za karatasi za njano zenye maandishi ukutani. Mazingira yanaonekana kama ofisi ya matibabu au kliniki.

Kasha la dawa nyeupe na manjano likiwa na "Cholecalciferol Capsules USP" .Jina "SIPERD3" linaonekana wazi likifuawa na 60,000 iu, kando yake kuna plastiki yenye vidonge viwili vya manjano. Vidonge hivo vinaonekana vyeupe na vya wazi.

Mwanamume amevaa kofia na barakoa yenye rangi ya samawati, na shati la miraba nyeusi na nyekundu, amefunga macho yake kwa uchungu. Mtu mwingine anampiga sindano begani. Mandhari ya nyuma haionekani vizuri lakini inaonekana ni ya nje.

Wanawake wawili waliovalia barakoa. Mmoja aliyevalia shati ya samawati na kofia ya buluu amekaa chini akipokea sindano. Mtaalamu wa afya naye amevalia nguo la zambarau akipeana sindano. Mezani kando yao kuna kisanduku maalum cha kutupa taka za kimatibabu na vifaa vingine. Nyuma yao ukuta una michoro ya mjini yenye rangi ya buluu na manjano.

Mtu aliyevaa vazi la kujikinga na maski nyeupe anachuchumaa akishika chombo chenye alama ya kemikali. Amevaa glovu za kijani na kamba za kisalama nyekundu. Vyombo vingine viko karibu na rafu za masanduku zimejaa nyuma. Sakafu ni ya kijivu.

Daktari wa meno amevalia sare za samawati iliyokolea , barakoa ya samawati na miwani akiwa anamhudumia mgonjwa. Amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, mgonjwa amefungua mdomo, vyombo vya meno na vifaa vingine vimepangwa na chumba kinaonekana kuwa na nafasi kubwa.

Picha inaonyesha chupa ya, Country Life Easy Iron, yenye miligramu ishirini na tano. Chupa ni ya hudhurungi iliyokolea ikiwa na lebo ya manjano na kijani. Maandishi yenye lebo yanaonyesha kuwa bidhaa hiyo ni, Certified Gluten-free, Non-constipating, Gentle on Stomach na Supports Energy. Chupa ina vidonge tisini vya vegan .

Mhudumu wa afya akiwa amevalia koti jeupe na anashikilia sindano. Mama aliyevalia barakoa na kukalia katika benchi nyeusi amemshikilia mtoto mchanga aliyevaa nguo nyeupe kwa uangalifu.

Kiganja chenye glavu ya kijani kinashika chupa ndogo ya chanjo. Chupa hiyo ina lebo iliyoandikwa Yellow Fever Vaccine (Live) Stabilised. Sindano yenye rangi ya njano na nyeupe imewekwa karibu; hali hii inaashiria maandalizi ya chanjo ya matibabu.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye kisima cha uma. Aliye upande wa kushoto amevaa shati ya samawati, ameshikilia bomba huku aliye upande wa kulia na shati nyeupe akiwa amebeba mtungi wa manjano. Mimea mirefu ya kijani inazunguka. Ardhi inaonekana kavu.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko cheupe imejaa kiyoevu chekundu. Lebo ya kijani ina nyeupe yenye neno, "Agrovet" imeambatanishwa hapo. Alama ya, "HB", imeonekana juu ya lebo. Mandhari ya nyuma yana mimea yenye rangi kijani kibichi.

Wanawake wawili wanatembea kwenye maji yaliotwama yakifika kwenye vifundo vya magoti hayo. Wote wanatumia fimbo kama msaada wa kusonga mbele. Nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati ya samawati zinaonekana nyuma. Baadhi ya nyumba hizi zimefunikwa na maji.

Chupa nyeupe cha dawa kinaonekana sakafu nyeupe lebo ya samawati na nyeupe inaonyesha High Potency Vitamin D 1000IU, vidonge vingi vyeupe vimetapakaa karibu na chupa bidhaa hii inaashiria kirutubisho muhimu cha lishe.

Mtu aliyevalia suti nyeupe, mask na glavu ananyunyizia dawa. Amebeba tanki la samawati mgongoni. Mtu mwingine mwenye suti nyeupe pia anafanya kazi nyuma chumba kina furniture za mbao.

Mwanamke amevaa barakoa ya njano, shati ya zambarau na leso ya dhahabu anaonekana akinawa mkono kwenye tanki kubwa nyeusi lililo na nembo ya Rotto na UNICEF. Mtoto mdogo aliyevaa pia shati la zambarau anatizama kwa makini. Mazingira yanaonekana kama eneo la makazi duni yenye nyumba za mabati. Anga ina mawingu madogo na jua linaangaza.

Wataalamu sita wenye suti nyeupe za kujikinga na vifaa vya kunyunyizia dawa migongoni, wanatembea wakipitia shamba lenye mimea ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha shamba pana la kilimo chini ya anga la wazi.

Mwanaume aliyevalia kofia ya hudhurungi na nguo ya kujikinga ya overall nyeupe amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Ananyunyuzia dawa kwenye shamba kubwa la mpunga. Ukungu wa dawa unaonekana wazi juu ya mimea. Milima na mboga ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali.

Mtu aliyevaa suti yenye maalum rangi ya kijivu ya kujikinga, ananyunyizia moshi mwingi kwenye eneo la nje. Amebeba kifaa mgongoni akielekea kulia karibu na ua ya chuma. Moshi mweupe unatawanyika hewani ukitoka chini, mandhari na mimea upande wa kulia.

Msichana aliyevalia koti nyeupe na miwani ya macho anafanya majaribio kwenye maabara. Anashikilia kifaa chenye ncha ndefu juu ya mwali wa gesi. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yake pia wamevalia koti nyeupe. Chumba kinaonekana kuwa na nuru.

Daktari wa meno na wasaidizi wake wawili wamevalia mavazi ya samawati ya kinga wakimhudumia mgonjwa aliyelala chini kwa uangalifu. Zana za kisasa za matibabu zimepangwa karibu. Hali hii inaashiria kliniki ya kisasa yenye huduma za kitaalamu.

Daktari amevaa koti jeupe la hospitali na miwani akimchunguza mgonjwa. Anatumia kifaa cha matibabu kukagua sikio la mwanamke aliye valia koti jeusi. Nyuma, watu wengine wamekaa wakisubiri huduma. Mazingira yanaonekana kama kambi ya matibabu au kliniki ya inje.

Daktari amevalia koti nyeupe akimchanja sindano msichana mmoja aliyevalia shati la kitambaa lenye rangi ya samawati na nyekundu. Daktari ana miwani na anashikilia sindano kwa uangalifu.

Mkulima amevalia vazi jeupe la kujikinga na glavu za njano akinyunyuzia mimea shambani. Amebeba kifaa kikubwa cha kijani mgongoni mwake. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa safu pevu. Ukungu mwepesi wa dawa unaonekana ukifanya kazi.

Lori kubwa la kubebea maji au taka lililo na tangi nyekundu na neno exhauster limeegeshwa. Lori hilo lina kichwa nyeupe na matairi makubwa. Wanaume wawili wamesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori hilo upande wa kulia. Anga ina mawingu meupe na mimea ya kijani kibichi inaonekana kote.